Nguzo kubwa za chuma zinazo beba nyaya za umeme wa juu zikiwa zimesimama kwenye mandhari ya kijani kibichi yenye miti na vichaka. Nguzo kubwa zaidi ziko mbele na nyingine kando ambayo inaonekana nyuma yake zikipanda milima.

Shughuli ya matengenezo au uunganishaji wa nyaya za umeme au mawasiliano kwenye nguzo ndefu wanaume kadhaa wanaonekana kuwa mafundi wako kazini mmoja amepanda ngazi ndefu nyekundu na yuko juu ya nguzo akishughulikia nyaya nyingi zinazoungamana mwingineo yuko chini akimsaidia.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme pengine wa kijiografia au mafuta mtambo huu unajumuisha majengo kadhaa makubwa na miundo tata kitu kinaonekana wazi ni majengo mawili marefu yanayofanana na cooling towers ikiwa na feni mingi kubwa juu yake zinazozunguka.

Kituo cha kuposa umeme ambacho ni sehemu muhimu ya miundobinu za usambasaji wa umeme. Kituo hiki iko katika eneo la wazi likiwa na aridhi iliofunikwa na mawe madogo madogo au changarawe, kuna vifaa vingi vya umeme upande wa kushoto kuna nguzo kubwa ya chuma enye waya za umeme zilizo pita mbali.

mkubwa wa kuchimba mashimo pengine vya mafuta au gesi uliowekwa katika eneo lenye milima na ardhi kavu. Kitu kikuu kama chuma ndefu la chuma ambayo ni mitambo ya kuchimba likiwa na rangi nyekundu pia ya kijivu. Mitambo hii imezungukwa na miundo mingine mingi.

Kituo cha umeme kubwa yenye miundo mingi ya chuma, nyaya nene na vifaa vingine vinavyotumika kusambaza au kubadilisha umeme. Wingu unaonekana kuwa wa buluu iliyokolea likiasili labda ni jioni au asubuhi na mapema.

Hali ya milima au vilima huku kukiwa na miundo mbinu namna ya usambazaji wa umeme, kilimo kikubwa na chenye mteremko wa juu kilichofunikwa na mmea Jane Kibiti. Sehemu ya kilimo zimeonekana kulimwa au kuwa na mashamba madogo yenye mazao tofauti.

Kituo cha kupunguza na kusambaza umeme kikubwa, kinachoonekana kuwa cha kisasa na chenye vifaa vingi. Katikati kuna transfomer kubwa ya rangi ya kijivu iliyosimama kwenye eneo lililojazwa changarawe likizungukwa na kingo za zege.

Kituo cha umeme chenye miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme. Miundo hii inayofanana na minara au nguzo za umeme imepangwa kwa safu ndefu zilizonyooka mbali sana zikitengeneza njia kati yao. Kuna nyaya za umeme zinazopita juu ya nguzo hizo.

Kituo cha kuzalisha umeme au hifadhi ya nishati na nembo ya Kengen, inaonekana wazi kwenye matangi makubwa mawili ya kuhifadhi. Kuna matangi mawili makubwa meupe yanayofanana na yale yanayotumika kuhifadhi mafuta au maji kwa ajili ya kuzalisha umeme.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa kwenye jukua kubwa lenye sakafu ambayo inayong'aa. Wachezaji wakiwemo wanaume na wanawake wamevaa mavazi ya kitamaduni mwanamume akiwa na kofia nyekundu na nguo nyeupe.

Kundi la ndege aina ya ipses wenye manyoya meusi na meupe wakiwa wamesimama karibu na ukingo wa maji labda mto wa ziwa. Ndege hawa wana miguu mindefu na mebamba, shingo ndefu na midomo mirefu iliopinda ambayo ni sifa bainifu za ipses . Wengine wako kwenye nyasi kijani kibichi iliopo kando ya maji.

Mwanamke akitembea karibu na rundo kubwa la taka katika eneo linalokaa kuwa maskini au la makazi duni. Amekaa upande wa kulia akitembea na uso wake unaelekezwa upande wa kamera. Amevaa shati jeupe la mikono mirefu.

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda huko Nairobi. Kuna mkondo mdogo wa maji machafu ulio jaa taka za aina mbali mbali zikiwemo plastiki na vitu vingine. Pande zote mbili za mkondo huu kuna ardhi iliyo jaa taka taka na uchafu.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko au mvua kubwa, ambapo maji mengi ya kahawia yenye matope yanapita katikati ya makazi. Inaonekana kama mto au mfereji umejaa na kupanuka kutokana na maji mengi. Kando ya mtoi kuna kingo ya ardhi zilizojaa taka na uchafu wa kila aina.

Simba jike akiwa amefungiwa nyuma ya uzio wa wavu wa chuma. Simba huyu ana rangi ya kahawia dhahabu na ana macho makubwa yanayong'aa yakiangazia moja kwa moja mbele. Simba huyu anaonekana akitoa ulimi wake nje kidogo.

Kundi la maafisa wa wanyama pori au wahifadhi wakiwa wanashughulikia kifaru. Kifaru huyo ambaye amelala chini na kichwa chake kimefunikwa kwa kitambaa chenye rangi nyingi labda ili kumtuliza au kumlinda wakati wa utaratibu. Maafisa hao ambao wengi wao wamevaa sare za kijeshi au za kuhifadhi na glavu za buluu wamekusanyika wamemzunguka kifaru huyu.

Tembo mdogo ambaye bado ni ndama akitembea kwenye ardhi yenye udongo na mwekundu au kahawia ndama huyu ana rangi ya kahawia nyekundu ambao mara nyingi uonekana kwa ndama wa tembo kutokana na kuoga au kujipaka udongo ana maskio makubwa yaliyotanyuka mkono mrefu ulioelekezwa chini kidogo.

Njia ndefu pana iliyopangwa kwa matofali ya rangi ya kahawia nyekundu ikipita katikati ya eneo lenye miti mingi na mimea ya kijani kibichi. Njia hiyo inaonekana kuwa safi na imetunzwa vizuri ikiwezekana kuwa njia ya kutembea kwa mguu au njia ya baiskeli katika bustani.

Bonde ndogo au korongo yenye miamba mirefu. Pande zote mbili kuna mimea mengi ya kijani kibichi na vichaka vinavyokua kwenye kuta za miamba na kando ya njia. Chini kuna njia yenye udongo na mawe na inaonekana kuna maji kidogo yanayotiririka yakionyesha kuwa labda ni kijiko kidogo.

Watu wawili wanaume wakifanya kazi ya kusafisha taka nyingi za chupa nyingi za plastiki, kwenye eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa karibu na chanzo cha maji kutokana na mimea minene ya kijani kibichi inayoonekana nyuma. Ardhi imefunikwa kabisa na taka nyingi za plastiki za aina za rangi tofauti.

Mnyama aina ya pofu mwenye rangi ya kahawia na mistari mieupe wima akila majani kwenye mimea mingi ya kijani kibichi. Mnyama huyu anapembe ndefu zilizo pinda. Nyuma yake kuna uzio wa waya unao ashiria kuwa yupo katika eneo lililo fungwa.

Kundi la twiga wakiwemo twiga wakubwa watatu wakilishwa na watalii kwenye eneo linalofanana na kituo cha twiga jijini Nairobi. Watalii wamesimama kwenye jukwaa au eneo lililoinuliwa wakiwapa twiga chakula kwa mikono yao.

Mwanamume akiwa amekaa karibu na chanzo cha maji chafu, labda akijaribu kuchota maji au kufanya shughuli nyingine inayohusiana na maji. Amevalia fulana ya rangi ya kahawia na suruali nyeusi na ameshika bomba au kamba ndefu.

Pundamilia wanne ambao wamesimama wakiwa katika nyasi ndefu za rangi ya dhahabu. Pundamilia wana milia yao nyeusi na nyeupe inayowatambulisha na wanaonekana wakiwa katika mazingira yao ya asili. Wawili wa kushoto wanaonekana wakiwa karibu sana na mmoja wao akila nyasi.

Shamba kubwa la kahawa likiwa limejaa miti midogo ya kahawa yenye majani mabichi meusi miti imepandwa kwa mpangilio na kuna mimea mingine midogo iliyoota kwenye udongo chini ya miti udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye rutuba miti ya kahawa inaonekana kuwa na afya njema na inastawi vizuri.

Mandhari ya kuvutia na ya kipekee ya jumba la akiba la Nairobi. Katika mstari wa mbele kuna kifaru wawili wakiwa wanakula nyasi kwenye Savanna .Mmoja wao ni mkubwa na mwingine ni mdogo kidogo akiwa wametazama kulia.

Kituo cha hadhara au uzinduzi labda la jamii au serikali inayofanyika nje chini ya hema nyeupe. Mwanamke aliyevalia kofia ya rangi ya waridi na nguo nyeupe anashikilia kipazasauti na anaonekana akiongea. Mbele yake kuna meza iliyofunikwa kwa kitambaa jeupe na juu yake kuna ya koleo ya reki zilizopangwa vizuri.

Kuna uchafuzi mkubwa wa taka na taka ngumu ni mandhari inayoashiria tatizo la kimazingira katika eneo la mijini au viwandani maji ya mto yanaonekana kuwa na rangi ya kijivu iliyokolea au meusi yakionyesha uchafu kando ya mto na katikati yake kuna rundo kubwa la takataka ngumu.

Shughuli ya upandaji miti ambapo watu wawili, mwanafunzi na mtu mzima wanashirikiana kupanda mche wa mti. Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi akiwa amevaa sweta nyekundu na sare ya shule na ana barakoa usoni. Amepiga magoti na anashikilia kwa uangalifu mche mdogo.

Mandhari pana ya savana kavu ya nyasi ndefu za rangi ya dhahabu na miti michache ya mibuni na mikunde inayotapakaa. Kati ya eneo hilo la asili kuna kundi ya nyumbu waliotawanyika, baadhi wakiwa wamelala chini na wengine wakisimama.

Mbuni mkubwa asiyeweza kuruka akitembea kwenye uwanja wazi wenye nyasi kavu. Mbuni huyu ana manyoya meusi kwenye mwili na miguu mirefu yenye rangi ya waridi. Shingo yake ndefu imeinuka juu na kichwa chake kidogo kimeelekezwa mbele. Nyasi zilizoko mbele zinaonekana kuwa zimekomaa.

Kundi la tembo watatu wakiwa wamesimama karibu sana kiasi kwamba miwili yao mikubwa yanakaribia kujaza filamu nzima ya picha. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya asili, labda porini au katika hifadhi ya wanyama pori.

Tukio la kulisha tembo wadogo katika kituo cha kulelea tembo yatima kama vile Wild Drive hapa Nairobi. Eneo kuna udongo mwekundu unaoashiria eneo kame ya savana. Mbele kuna mlinzi wa wanyama aliyevaa koti refu la kijani kibichi.

Kasa wawili wakubwa wanaonekana kuwa ya jamii ya kasa wa nchi kavu wakiwa wamesimama kwenye kingo ya maji yenye matope. Kasa hao wana wa magamba makubwa na magumu yenye rangi ya kahawia iliyokolea na muundo wa kipekee juu yao.

Taliki ya tumbili akiwa ameketi karibu na shina la mti. Tumbili huyo ana manyoya ya rangi ya kijivu iliyokosa kuelekea nyeusi kwenye mikono na miguu yake , na manyoya ya rangi ya kahawia kijivu kwenye mgongo wake.

Mazingira mazuri ya asili yenye mto au ziwa dogo lililotulia likipita katikati ya miti na mimea mingi. Maji ya mto yanaonekana meusi na yanaakisi mazingira yanayozunguka ikiwa ni pamoja na anga na miti. Pande zote mbili za mto zimefunikwa na mimea minene ya kijani kibichi.

Kifaru mweusi mdogo akitembea kwenye nyasi kavu. Kifaru huyo ana umri mdogo na ana kifaa chenye rangi ya waridi au nyekundu kilichowekwa mgongoni, ambacho kinaweza kuwa kifuatiliaji au kifaa kingine cha utafiti.

Mtazamo wa juu wa mti mkubwa, labda mti wa fenesi ukiwa na majani mengi ya kijani kibichi na matunda ya fenesi yanayoning'inia kwenye matawi. Matunda hayo yana rangi ya kijani njano na yana ukubwa mbalimbali.

Watu watano, wanaume wanne na mwanamke mmoja, wakifanya kazi katika mto uliyochafuliwa. Inaonekana kama wanafanya kazi ya kusafisha mazingira au kuondoa taka kutoka kwenye maji. Maji ya mto yanaonekana meusi na machafu.

Bomba kubwa la maji la rangi nyeusi likipita juu ya mkondo mdogo wa maji machafu au tope. Bomba hili linaunganishwa na viungio vikubwa vya chuma na linaonekana limebeba nguzo au miundo minigne upande wake wa kulia.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi wakishiriki katika zoezi la upandaji miti kwenye eneo lililokauka na lenye udongo mwingi, watu wengi wanajishughulisha na kupanda miche midogo ya miti. Wengine wamepiga magoti au wameinama.

Twiga mmoja akiwa amesimama kwenye uwanja wenye nyasi kavu huku akila majani kwenye miti mifupi. Nyuma yake mandhari ya jiji lenye majengo marefu yanaonekana wazi yakiashiria kuwa yuko tayari na eneo la mijini. Twiga ana rangi ya kipekee ya kahawia na nyeupe na shingo yake ndefu imeinama.

Nyani akiwa na manyoya ya rangi ya kahawia-kijivu akiwa amesimama juu ya ua au andaki la mbao. Nyani huyu anaonekana akiangalia upande wa kushoto kidogo, huku akiwa na mkao wa kutembea au kusonga mbele.

Kundi la wanamichezo au wachezaji wa sarakasi wakifanya maonyesho ya kupendeza yenye usawa na nguvu ndani ya ukumbi mkubwa au jumba la michezo. Wachezaji wamevalia mavazi yenye michoro ya kupendeza yanayofanana na ngozi ya chui au pundamilia na wanafanya...

Tukio la kuvutia la uhamaji mkuu wa nyumbu, wakivuka mto uwezakanao kubwa ni mto Mara katika Maasai Mara nchini Kenya au Serengeti nchini Tanzania, waliyotawanyika kwenye kingo la mto yenye mteremko ya ndani ya maji. Wanyama wengi wapo wanashuka mteremko au dongoo wenye mmomonyoko.

Kundi la watu wakifanya usafi katika eneo lenye tope na maji machafu. Watu hawa wamevaa nguo za kujikinga kama vile buti za manjano na fulana za njano au kijani zinazong'aa ambazo kwa kawaida huvaliwa na wafanyikazi wa usafi au sanaa.

Twiga mdogo au mnyama wa twiga amesimama katika mazingira ya nyika yenye nyasi ndefu na vichaka vya kijani kibichi. Twiga huyo ana rangi haswa ya kahawia machungwa na madoa meusi yanayomtambulisha. Sura yake ndefu na masikio yaliyochomoka yakionekana wazi.

Tukio la uhamishaji wa kifaru mweusi lililofanywa na wahifadhi wa wanyamapori. Kifaru huyo amewekwa ndani ya sanduku ndefu la mbao linalotumika kuhamasisha . Kichwa chake kimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya buluu.

Gari ndogo lililopakia rundo kubwa la taka hasa pipa za plastiki ambayo inaonekana kuwa katika eneo la viwanda au la ukusanyaji wa taka. Ni lori jeupe lililopakiwa mizigo mingi sana juu na nyuma yake. Lori limelemewa na magunia makubwa yaliyojaa taka.

Mimea ndogo ya udongo inayopita katikati ya eneo lenye miti mingi na majani mabichi. Upande wa kushoto na kulia wa njia kuna nyasi fupi na vichaka viliyokatwa vizuri, vikionyesha uwangalizi au bustani. Miti mirefu yenye majani mengi, inasimama pande zote mbili za njia.

Mwanamke akifurahia picnic chini ya mti mkubwa katika eneo lenye majani mengi. Mwanamke huyu ana nywele zilizosukwa rasta ndefu na amevaa nguo yenye michoro ya maua. Ameketi kwenye blanketi nyeupe iliyotandikwa chini na mbele kuna sahani ndogo yenye matunda.

Amelala kwenye nyasi, ana madoa meusi kwenye manyoya yake na kahawia dhahabu. Nyasi zinazoonekana zimemzunguka juu hivi, zina urefu tofauti na zinaonekana kama sehemu ya msitu au kichaka. Mwanga unaonekana kupita kwenye majani na kuangaza sehemu ya chui huyo.

Simba jike akiwa amelala juu ya kilima kidogo chenye nyasi akitazama upande wa kushoto. Simba huyu anarangi ya kahawia, dhahabu na anaonekana kuwa katika utulivu. Anga inaonekana kuwa na mawingu au ukungu ikitoa mandhari ya kijivu.

Wanaume wawili wakiwa wanafanya kazi ya kusafisha taka hasa chupa za plastiki katika eneo lenye mimea mingi karibu na chanzo cha maji. Mwanaume upande wa kushoto, amevalia shati la mraba na buti, anabeba mfuko mkubwa wa gunia uliyojaa taka. Mwanaume upande wa kulia amevaa shati la rangi ya chungwa.

Shamra shamra za trafiki katika barabara yenye shughuli mingi, uenda jijini Nairobi kutokana na hali ya halisi ya magari na majengo. Kuna maafisa wawili wa polisi wautrafiki walio vaa sare zenye rangi ya manjano, unao ng'aa, waki ongoza magari katikati ya makutano au barabara.

Basi ndogo la abiria la kupendeza na la rangi nyingi likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji la Nairobi. Matatu ni la rangi nyekundu iliyokoza na limepambwa kwa michoro ya grafiti. Picha ya wasanii na maandishi mbalimbali yenye mtindo wa kipekee yanayoakisi utamaduni wa matatu nchini Kenya.

Nyuma ya basi la abiria lenye rangi ya buluu likiwa limeegezwa barabarani au kwenye kituo cha mabasi .Basi hili lina nebo ya Metro trans na jina Bendito limeandikwa kwa herufi kubwa nyuma yake. Upande wa kushoto wa basi kuna watu wamesimama kwenye barabara wakiashiria eneo lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au sehemu ya kuegezea abiria.

Mandhari ya jiji pengine Nairobi kutokana na aina ya magari na shughuli zinazoendelea. Kuna basi dogo la abiria la rangi ya buluu na michirizi ya njano na bango ya NNK SHUTTLE juu yake na namba yake ya usajili.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini, huku gari la usafiri wa umma ambalo ni matatu au basi ndogo likiwa limeegezwa kando ya barabara. Gari hilo lina rangi ya buluu likiwa na namba ya usajili KBU. Nyuma ya basi, kuna ngazi za chuma na pia imeandikwa 105 SACCO.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwezekana Nairobi kutokana na aina ya magari na mazingira. Inaonekana kuwa imepigwa baada ya mvua au wakati wa mvua kidogo, kwani barabara inaonekana yenye majimaji na inanyea.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na msongamano wa magari na harakati za watu kutokana na muktadha wa eneo la kisasa kuna msongamano mkubwa wa magari ya aina mbali mbali yakiwemo malori makubwa ya mizigo mabasi madogo ya abiria magari ya abiria na magari mengine ya biashara

Matatu ambayo inajulikana kwa mapambo ya kipekee na sanaa ya kupaka rangi. Matatu hii inarangi ya blue iliyokolea na limepambwa kwa michoro ya kuvutia sana, hasa nyuma wake. Mchoro mkubwa wa msichana mwenye kofia maridadi na anayeshika lolipopu unafunika sehemu kubwa ya nyuma ya matatu.

Mandhari ya barabarani inayoelekea kuwa kituo cha mabasi au eneo yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma labda jijini Nairobi litokalo na uhusiano wa usafiri wa umma na chuo cha usafiri wa anga kuna bango kubwa lenye nambari 33 iliyoandikwa kwa rangi nyekundu.

Jiji Mbele lenye shughuli nyingi linalofanana na jiji ya Nairobi , mbele kuna basi ndogo maarufu kama matatu lenye rangi ya kijivu na machungwa likiwa limesimama barabarani au likiendeshwa polepole ,nyuma ya matatu au kuna magari mengine na matatu zaidi yaliyopaki au yakitembea barabarani ,upande mwingine kuna magari yaliyopaki kando ya barabara na miti mikubwa yenye majani mabichi.

Kituo cha mabasi au eneo la maegesho ya mabasi katikati ya jiji linawezekana kuwa jijini Nairobi kutokana na bango lililoandikwa Nairobi City County . Kwenye upande wa kushoto kuna basi la abiria lenye rangi ya blue na kijani kibichi, likiwa na namba mia saba hamsini na tano na jina City Sacco . Watu kadhaa wanaonekana wakipanda na kushuka basi hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji, kuna magari mengi ya aina mbalimbali kama vile mabasi, malori na magari madogo. Upande wa kushoto, kuna maduka na biashara ndogo ndogo zenye miavuli ya rangi tofauti. Watu wanatembea kando ya barabara na wengine wanasubiri usafiri.

Basi la abiria ambalo ni matatu likiwa limepakwa rangi ya waridi na nyeusi, likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli. Watu kadhaa wakitembea kwenye barabara ya waenda kwa miguu karibu na basi. Mwanaume mmoja amevalia nyekundu na suruali ya kahawia ambaye anatembea upande wa kushoto.

Basi la abiria la buluu ambayo ni nakati ya kenya likiwa limeegezwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi basi hilo lina michoro na maandishi mbali mbali likiwemo nembo metro ya pia ina namba ya usajili yao sangia ingawa si rahisi kusoma vizuri.

Treni ambayo imesimama kwa mbali nyuma ya uzio wa chuma wenye matundu. Uzio huo uko karibu na mtazamaji na kuufanya uonekane wazi na kuficha kidogo mandhari yaliyo nyuma yake. Treni yenyewe ina rangi nyeupe kwa juu na mistari ya rangi ya manjano na waridi chini yake.

Handaki ya barabara au daraja la chini ya ardhi lililopambwa kwa rangi za manjano na kijivu, juu ya handaki kuna ujumbe mkubwa ulioandikwa kwa herufi nyeusi usemao Don't Overspeed , ikiashiria ujumbe wa usalama barabarani.

Shule za siku katika eneo la mijini hasa kando ya barabara ambapo matatu yameegeshwa na watu wengi wanasubiri au kupanda. Matatu moja ya rangi ya kijani kibichi na michoro mbalimbali ikiwemo picha ya nguzo inayoonekana mbele ya picha. Juu yake imeandikwa sacco na ina rangi angavu zambarau, nyekundu na njano.

Msongamano mkubwa wa magari katika barabara yenye shughuli nyingi huko Nairobi, upande wa kushoto wa barabara kuna uzio wa chuma na ardhi iliyokwaruzwa huku upande wa kulia kuna majengo ya ghorofa baadhi yakiwa na mabango ya matangazo.

Barabara kuu yenye magari mengi na shughuli ya kibiashara ambayo ni kuwa sehemu ya jiji ya Nairoi. Barabara ina njia nyingi na imejaa magari ya aina mbalimbali ikiwemo matatu, malori na magari ya kibinafsi. Trafiki inaonekana kuwa nzito, jambo la kawaida katika masaa ya kiwewe jijini Nairobi.

Mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi, ikiashiria eneo lenye msongamano wa magari na watu. Kuna barabara kuu iliyojaa magari mbalimbali ikiwemo mabasi, matatu na gari madogo na malori .Mabasi mengi yamepanga foleni upande mmoja wa barabara yakiwa yakisimama au yakisubiri abiria.

Kuu inayoelekea kuwa barabara ya kasi yenye magari mingi yanayosafiri pande zote mbili kuna njia nyingi za magari zikiwa na alama ya barabara zinazoonyesha mistari na mishale magari ya aina mbali mbali yanaonekana nyuma ya basi na gari ndogo na pikipiki.

Msafara mkubwa wenye magari labda mjini. Magari tofauti yakiewemo mabasi na malori yamepanga foleni refu. Watu wachache wanaonekana kando ya barabara au katikati ya magari. Miti inaonekana kando ya barabara na kwa umbali majengo pia yaonekana.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana jijini Nairobi Kenya ambapo kuna matatu ya rangi ya bluu iliyo pakwa kwa michoro ya kisasa. Watu kadhaa wakitembea kwenye barabara na kando ya barabara mbele ya matatu kuna kijana amevaa koti jekundu na suruali nyekundu akitembea.

Mandhari ya barabarani yenye shughuli nyingi ikiashiria eneo la kituo cha mabasi au mahali maarufu ya kupakia abiria labda jijini Nairobi. Kuna basi kubwa la rangi ya njano likiwa limeegezwa kando ya barabara. Upande wake kuna mabango matangazo. Milango ya basi imefunguliwa na abiria wanaonekana wakiingia au kutoka.

Eneo lenye shughuli nyingi la usafiri likiwa na barabara, kituo cha treni na watu wengi. Upande kwa kushoto kuna barabara iliyojaa magari na mabasi yakiwemo matatu ya Nairobi yenye rangi mbali mbali. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wakisubiri usafiri au wakiingia na kutoka kwenye mabasi.

Shughuli nyingi mtaani yenye pilkapilka za magari na watu kuna mabasi kadhaa ambayo ni maarufu kama matatu . Moja lililo mbele lina rangi ya buluu na Lina michoro ya cartoon kutokana na maandishi yanayoonekana kidogo likionyesha utamaduni wa matatu ya kupambwa.

Makutano ya barabara yenye shughuli ndogo kuna eneo la kijani pande zote lenye nyasi na udongo .Kwenye eneo hili kuna alama mbili za barabara za trafiki zenye pembe tatu nyekundu na picha ya mtu akivuka barabara kuashiria kivuko cha kutembea kwa miguu.

Mandhari enye shuguli nyingi ya barabara ya jiji labda katikati mwa jiji la Nairobi. Katika sehemu kuu kuna matatu ya rangi ya chungwa ambayo ni aina ya usafiri wa umma unaopatikana sana Kenya. Kwenye upande wa matatu kuna stiker kubwa enye maelezo ya chini au makampuni ya usafiri.

Matatu iliyopakwa rangi nyingi na iliyopambwa kwa michoro ya kuvutia ikiwa imesimama kando ya barabara, labda ikipaki au ikishusha abiria. Matatu hii ni rangi ya buluu anagvu na imepambwa kwa michoro ya sanaa ya graphic ikiwemo maneno kama King na picha za tai.

Mandhari haya na yenye shughuli nyingi katika mtaa wa jiji ambapo usafiri na biashara vimechanganyika. Inaonekana kama barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji la Nairobi. Kuna basi ndogo lenye rangi ya machungwa na limepambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali.

Bango ndogo la biashara lililoshikiliwa na fimbo mbele ya safu na magari yaliyowekezwa na msongamano wa watu, yakionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi labda Nairobi, Kenya. Bango lina maandishi yanayoonekana kutoa huduma au mwelekezo. Juu limeandikwa Enabled kwa herufi kubwa za rangi ya zambarau na nembo, chini yake kuna majina ya maeneo.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika barabara ya jiji ikiwezekana jijini nairobi kenya kuna magari mengi ya hasaa matatu zilizopangwa zikisuburi au zikisonga polepole kwenye foleni watu wengi wanatembea kwenye barabara na kando yake huku baadhi ya maafisa wa polisi wa trafiki wakiwa wamesimama.

Rundo la mabomba makubwa meusi yaliyolazwa juu ya udongo, na bomba haya ni ya plastiki au chuma na yanatumika kwa ajili ya usafirishaji wa maji au vitu vingine. Kwenye upande wa kushoto na nyuma ya mabomba kuna shamba kubwa la kijani kibichi, ikionyesha eneo ya kilimo au la wazi.

Barabara isiyo na lami ya udongo na changarawe katika eneola mtaa au makazi duni. Barabara ina mashimo na matope hasa upande wa kushoto ambapo kuna maji yaliyotuama na uchafu mwingi. Hii inaashiria kuwa barabara inaweza kuwa imekumbwa na uharibifu kutokana na mvua au ukosefu wa matengenezo.

Sehemu ya jiko au eneo la kusafishia vyombo ndani ya nyumba ikionyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri, mbele kabisa kuna sinki nyeusi yenye umbo la mstatili na kombe la maji wenye rangi nyeusi pia limelala juu yake. Maji yanaonekana yaki tiririka kutoka kwenye bomba hilo adi kwenye sinki yakifanya mto mwebamba wa maji.

Mfumo wa pande za maji na vichungi unaoashiria mfumo wa kusafisha au kusambaza maji, labda katika vibanda vidogo, jengo la kibiashara au hata nyumbani. Kuna bango mbili kuu za maji, zote zikiwa na rangi ya manjano, machungwa na sehemu nyeusi za nchi.

Ndani ya kituo cha kuskuma maji au mitambo wa matibabu ya maji. Kuna safu ya bango kubwa za rangi ya buluu zilizounganishwa na mabomba meusi mazito. Bomba hizo zimewekwa kwenye msingi wa zege. Kuna mtu mmoja akionekana kuwa fundi amepiga magoti na anafanya kazi karibu na moja ya bango, yakionyesha shughuli za matengenezo au uendeshaji.

Bomba la kisasa la maji linaloonekana limetengenezwa kwa chuma kinachong'aa. Tone ndogo la maji linaonekana kuning'inia kwenye ncha ya bomba, likiashiria labda bomba linavunja kidogo au limezima hivi punde baada ya kutumika. Bomba limewekwa kwenye sehemu nyeupe ya mbao inaweza kuwa sink au counter .

Rundo kubwa la takataka na uchafu uliotupwa kando ya maji au mto mdogo. Takataka hizo zimejumuisha vitu mbalimbali kama vile mifuko ya plastiki, nguo chakavu, karatasi na taka zingine za aina mbalimbali zikiwa na rangi tofauti zinazoonekana wazi.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika au yaliyofunikwa na udongo na kutu yakiwa yamewekwa juu ya kila mmoja. Mabomba haya yanaonekana kuwa na rangi ya kawiri iliyokolea kutokana na udongo na kutu na mashimo yao yanaonekana wazi.

Bomba la chuma lililo kuwa likitoa maji mengi. Bomba limefungua kwenye ukuta au nguzo ya kiasi iliyo chakaa ambayo inaonekana kuwa na kutu ukungu wa kijani kibichi kuashiria umuhimu na matumizi ya muda mrefu.

Mfereji uliojaa maji umefukuliwa kwenye ardhi yenye udongo mweusi unaonekana kama mfereji wa umwagiliaji au bomba la maji lililokuwa limetengenezwa. Kando ya mfereji kuna udongo mwingi uliofukuliwa na ardhi iliyo wazi inaonekana kuwa na mabaki ya mimea na majani machache.

Bomba ambalo linaonekana kuwa bomba la zamani likiwa na rangi ya kahawia machungwa na sehemu za kutu na limetoka kwenye mfumo flani wa usambazaji wa maji. Maji yanayotoka kwenye bomba iyo ambayo yanaonekana kuwa safi na yanatoka kwa kasi kubwa yakitengeneza mapofu.

Eneo la wazi lenye udongo mwekundu ambao limejaa mabomba marefu meusi na masitu yaliyolala chini. Mabomba hayo yamepangwa kwa safu yakipinda au kufuata mwelekeo fulani labda yanasubiri kusafirishwa au kusanikishwa kwa ajili ya mradi wa maji au miundo mbinu mingine.

Bomba ya plastiki ya rangi ya kijani yaliyolazwa chini kwenye sakafu ya zenge yenye changarawe ndogondogo. Mabomba haya yameunganishwa kwa njia mbalimbali yakiwa na viungio vinavyoonekana. Nyuma ya mabomba hayo kuna ukuta wa rangi ya udongo au kahawia nyekundu.

Tangi kubwa la plastiki la kuhifadhia maji lenye rangi nyeusi. Tangi limewekwa juu ya msingi mnara au ukuta mfupi wa matofali ya saruji unaoashiria limejengwa juu ya paa la jengo.

Kundi la watu labda wakihudhuria tukio au mkutano fulani. Katika sehemu ya mbele kuna ndoo mbili kubwa zilizowekwa chini. Ndoo ya kushoto ni nyeupe na ina nembo ya bidhaa ya rangi ya njano na nyekundu yenye jina Crown Vesta Plastick Emulsion .

Kiwanda kikubwa cha zamani cha chuma ambacho kina miundo mikubwa ya chuma na mabomba. Inaonekana kuwa ni kiwanda ambacho kimepitwa na wakati au kimetumika kwa muda mrefu kutokana na dalili za kutu na uchangafu.